Huduma ya mashinani, ambayo ni muhimu sana kwa wananchi, inakuza maendeleo karibu na wananchi. Sasa wanaoishi katika maeneo ya vijijini na pembezoni mwa nchi, ambao wana changamoto kama elimu, afya, maji safi, na barabara, serikali pamoja na washirika wanasaidia shughuli zao.

Watu wengi ambao wamekusanyika mahalibkwa hiyovpicha tunaona msichana amesimama pengine anauza vitu za kutumia. Watu wanaonekana wakiangalia mpira ama wanakaa mashabiki.

Hii ni picha inayoonyesha mchezaji tofautitofauti wanne timu moja na mwengine timu ingine wakipigwa chenga. Wanne wamevaa sare za manjano huku huyu mwengine amevaa sare nyekundu.

Huu picha tunaona ni wachezaji ambao wako kwa kiwanjani wakicheza mpira wanaovaa sare tofauti tofauti, mwingine amevaa nyekundu wengine wamevaa nyeupe.

Picha tunayooona ni wafanyikazi ambayo wamekusanyika mbele ya ofisi yao katika huduma ya kusaidia watu wasi inayo iko na wasichana na wavulana tofauti tofauti pamoja na kiongozi yao.

Hii ni picha inayoonyesha wachezaji wakuu wa ulinzi katika timu ya Kenya, ambao wamevaa sare nyekundu, wakifanya kichezo fulani ya kujitayarisha kabla mechi ianze.

Ni picha inayoonyesha wanasiaisa ama chama cha kiasa wanaotafuta kura kwa wananchi wakionyeshana kidole.

Hii ni picha inayoonyesha mashabiki wanaoshabikia timu tofautitofauti au mchezaji tofautitofauti wakicheza mpira za kidanda kwa aina tofautitofauti.

Kitambulisho ama sheria za watu fulani tofauti tofauti yenye iko kwa ofisi yenye haijapokewa vizuri pamoja na spirit .

Viongozi wa Kenya mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye ametoka ukambani, wakiwa na watu wengine tofauti tofauti waislamu na wakiristo wakiwa kwa mahali ya kutoa hotuba.

Hii ni picha inayoonyesha wanaraia wakisalimia rais mkuu wa nchi ya Kenya na mkono akiwa kwa mahali fulani.